Mtu aliyeketi katika eneo la ndani mfano wa chumba lenye safu zilizohifadhi vitabu vya aina mbalimbali, na meza ilyo na majalada au madaftari na kompyuta mpakato, ikiashiria ni mhudumu wa afya;

Jopo la watu walio katika eneo la ndani wakiwa wamevalia mavazi maalum kama vile, makoti yenye rangi nyeupe kofia na vifaa kinga kama vile, glavu na barakoa ikiashiria ni wauguzi wa afya walio katika eneo au chumba cha matibabu.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu na vifaa kinga kama vile: makoti, kofia, barakoa na glovu; wakiwa katika eneo la ndani lenye vifaa vya tiba, ikiashiria ni wahudumu wa afya wakiwa katika chumba cha upasuaji.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu kama vile koti lenye rangi nyeupe, akiwa katika eneo la ndani lenye safu zilizohifadhi vifungashio tofautitofauti, ikiashiria ni muuguzi wa afya aliyekatika eneo la duka la dawa.